Haya ni magari ambayo yamewezwa kuletwa na lori hili. Magari ingine yameweza kushukishwa kwenye lori na kuegeshwa kando. Magari ingine yanategea kushukishwa garini, magari haya yanaweza kuuzwa ili kuweza kupata fedha ya kujikimu.

Haya ni magari aina ya Mercedes Benz ambayo yameegeshwa nje ilikuweza kuonwa na wanunuzi ambao wanataka kununua magari haya ya aina ya Mercedes Benz.